Dawa inayotumika kuwatibia au kuwapa matibabu wanyama tofautitofauti kama mbwa na paka.

Wakulima wa mazao ya mauzo, wakiwa wanavuna mazao yao kwaajili ya kuuza kwa wateja katika soko.

Mashine inayotumika kwenye ulimaji wa shambani, yenye rangi nyekundu na matairi mawili.

Chumba kinachotumika kuhifadhia mbegu mbalimbali, ambazo zimekwishapandwa, ili zikatumike shambani.

Wanyamapori aina ya tembo, wakiwa kwenye msafara wao, wakitembea pembezoni mwa gari la watalii.

Mnyama pori aina ya ndege, mwenye macho mekundu na mabawa ya rangi ya kijivu na nyeusi akiwa ametua juu ya nyaya za umeme.

Mnyama pori aina ya tembo, Akiwa antumia mkongo wake ili kula majani, Huku watalii wakiwa wanamwangalia kwa nyuma.